Huyu naye ambaye akiwa katika hiari ya kukimbia ni Koech akiwa na ile ishara ya kua haoni naye kunaye mwingine anayemsaidia ili aweze kukimbia katika mkimbiaji yule aweze kuipata ushindi kwenye mchezoni huo.

Hawa ni Wakenya ambao wameweza kuivalia zile sare ambao zinafanana , na wao hao wanaonyesha kuwa wako na kila kitu nayo mwili kwani hawa ni viwete hawatembei. Nao wako katika sehemu wakijumuisha kuwa ni Wakenya na wanaipenda kazi ya hawa na wala wamejikumuisha na.

Hapa ni shuleni ama ofisi kuna tarakilishi katika sehemu hii ambayo iko katika huku, naye hudhihirisha kuwa hutumika katika shuleni na wanafunzi waweze kuji elimisha na kupata elimu jinsi ya kutumia tarakilishi.

Hapa ni shuleni au mkamu sehemu zingine ambapo kuanakuanga na mkutano au hospitalini, wanafunzi hawa wanaweza kuwa katika sehemu hii ambayo inaonekana ni gwaride, baada ya kuenda madarasani wanafaa kurudi katika sehemu hii ili waongeleshwe na walimu jinsi ambao wanafanya kazi yao katika mashuleni.

Hapa ni shuleni, hii inadhihirisha kuwa shuleni hapa wanafunzi wameweza kuandikiwa faili ili wakuwe, makini au waweze kuandikiwa kuwa lazima watii zile sheria zinaifwatwa shuleni, na inabaisha kuwa shuleni ni watu ambao ni familia moja, lazima kila mtu afanye kile ambacho kimemlete shuleni.

Hizi ni picha ambazo wakati nyingi zinatumika mashuleni kuichora picha na kuekeza kwenye ukuta, ili wanafunzi waweze kuona au aweze kuichora picha hiyo ili aweze kupata elimu zaidi kwa kuitumia kifaa hiki ambazo zinaweza kuweka kwenye kitu hiki.

Hawa ni wale wako katika ile hitilafu ya wanacheza soka. Kuonyesha kuwa huenda hata kama wale ni wale viwete ambao wametembea kutumia kifaa hiki kusaidiwa, wako na ile talanta ya kucheza mchezo huu wa soka katika sehemu. Naye yule mwingine ameweza kuwachungulia kuwasimamia wakicheza.

Hii inadhihirisha kuwa hizi ni sehemu ambazo zinaweza kuharibu zile vifaa katika shuleni au katika manyumba ambayo ziko karibu na hizo. Inathibitisha kwamba picha imeweza kuchorwa vitu vingi ambavyo vinaonyesha watu wakiwa katika mashambani au kuhakikisha kwamba mazingira yako sawa.

Hiki ni kifaa ambacho huwa kinajengwa katika mashuleni au katika mahotelini watoto wameweza kuipeleka katika sehemu hii waweze kujiburudisha nayo au waweze kuipata ile nafasi ya kuifanya zoezi . Hiki ni kifaa ambacho huwa inapatikana mashuleni .

Hiki ni karatasi ambayo imeweza kuonyesha kuwa katika maisha lazima ukiwe na hizi vitu tatu, nazo ni nguo, masomoni, afya njema , na vitu vingi ambavyo vinapeana makao ambayo unaishi, ili maisha yako ikiwe ile maisha ambayo inafaa.

Hapa ni shuleni ambayo madarasani ambayo wanafunzi hukaa wakiwa shuleni ili waweze kufunzwa kuipata elimu ya kujikimu nayo kimaisha, nayo darasa hili ni darasa ambalo ni refu, kumaanisha wanafunzi wako katika ile hali ya kufunzwa.

Hizi ni vitabu ambazo wanafunzi wa shuleni wanaweza kutumia kwa vio vikuu wanaweza kusoma ili wapate elimu ya kujikimu nayo kimaisha .Vitabu hizi huekwa katika sehemu hii ambayo wakati unataka kusoma unaipata sehemu hii kusoma.

Hapa ni shuleni ambayo kifaa hiki inaweza kutengenezwa katika mashuleni, shule ambayo watoto wanaweza kuenda ili wapate furaha na kujiburudisha na hii vitu zinawezwa kujengwa shuleni ama mahotelini.

Huyu naye ako katika ila ishara ya kuwa katika mazoezini huku akiruka ili aweze kuonyesha kuwa ako na talanta ule wa kuruka. Soko katika uwanja huu akifanya mazoezini peke yake ili baadaye katika mchezo huo aweze kuipata ushindi.

Hapa ni shuleni ambayo madawati yameweza kuekezwa katika madarasani ambayo wanafunzi wanaitumia katika hile tayari kusoma na darasa hii wameweza kuwa katika ile hali ya kusafisha kwani hizi viti vimeeza kuwekwa sehemu moja.

Kuna wachezaji wa soka ambao ni viwete ambao wanaitumia vifaa hivi kujisaidia kutembea hili waweze kujisaidia kucheza mpira huu. Wanaonekana wakiwa wanaifanya mazoezi hiyo hili kuonyesha kuwa wako na ule talanta wa kuhifanya kazi wa mchezo hili waweze kujiweza hili waweze kuipata hela.

Hawa ni wale ambao wako katika ile mchuano wa kushiriki, naye huyu ambaye ameweza kufunika macho yake anaonekana kuwa huenda haoni au amezifunga macho ili ambaye ni kimani ni mkenya, ako katika ile harakati za kuwa yeye ni mkimbiaji na ako na talanta hii.

Hiki ni chumba cha kifahari ambacho kimeweza kujengwa , hapa inadhihirisha kuwa hili ni boma ya mtu au mahali ambayo ni hospitalini au sehemu fulani. Hii inadhihirisha kuwa chumba hii ni chumba mzuri, na inadhihirisha kuwa kumekuwa na mazingira ambayo na safi katika sehemu hii.

Hiki ni kifaa kitabu ambacho kinatumia na watoto wa msingi ambao ni watoto ambao wanaitumia ili wapate elimu yao. Vimeweza kuichora vitu vingi ili kudhihirisha kuwa wanafunzi wanasoma ili kupata elimu.

Mwanaume huyu ni waziri wa elimu ambaye ameweza kuishika hii kinasa sauti huku akiwa anaongea. Naye kwa mkono wake ameishika karatasi ili aweze kusoma yale maneno huenda ameweza kuyaandika. Ako katika ile hali ya kuwa anaongea katika mkutanoni.